Hii ni bustani ndogo au eneo la kulima mimea, ikiwa na sanduku matatu marefu yaliyojazwa maji. Kwneye masanduku mawili ya mwisho, kuna mimea inayokua huku kukiwa na eneo lililofunikwa kwa gamba la mti. Hosi ya kijani pia inaonekana.

Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo cha wima unaotumia mabomba meupe ya PVC . Mimea midogo inaonekana kuchomoza kwenye mashimo yaliyochimbwa kwneye mabomba hayo ikionyesha matumizi bora ya nafasi. Mfumo huu ni mzuri kwa kilimo mjini.

Mashamba haya yanaonyesha bustani ya kisasa ya hydroponics , ambapo mimea hasa letttuce inakuza katika mabomba meupe yenye maji badala ya udongo. Mfumo huu huruhusu kilimo bora na endelevu, mara nyingi chini ya kivuli cha wavu.

Inaonekana kuwa bustani ya wima au mfumo wa hydroponics . Mimea mingi ya kijani inakua kutoka kwenye mirija iliyopangwa kwa usawa. Baadhi ya mimea inaonekana kama, nyanya au mboga za majani. Ni mfumo wa kisasa wa kilimo.

Hiini mimea wa lettuce iliyopandwa kwa mfumo wa hydrophonic .Mimea ni michanga yenye majani mabichi yenye afya ikionyesha ukuaji mzuri. Chini yake kuna ndoo inayotumika kuhifadhi maji na virutubisho ikithibitisha kilimo bila udongo.

Hii ni bustani ndogo ilioinuliwa iliojaa mimea mbali mbali ya kijani labda mboga. Kuna mfumo wa unyunyizaji maji wa matone unaonekana, nyuma yake kuna ukuta wa matofali na pipa wa kuhifadi maji, ikionyesha juhudi za kilimo.

Huu ni mmea wa lettuce uliopandwa kwenye mfumo wa wima. Majani ya letusi yanaonekana kuwa na afya na yamepanda vizuri kwenye chombo chenye rangi ya bluu. Nyuma yake kuna ukuta wa mbao unaoashiria kuwa mmea huu unaweza kuwa nje au kwenye balkoni.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponics ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Mimea inayoonekana kuwa jodkoba imepandwa kwa mabomba meupe ya pvc yaliyopangwa kwa usawa yakiunganishwa na mfumo wa kumwagilia.

Hawa ni wanaume wawili ndani ya chafu kubwa wakichunguza mimea yenye afya iliyopangwa kwa safu. Wako katikati ya mimea nyingi na mmoja anainama kuangalia mimea kwa ukaribu, inaonekana wanahudumia shamba lao.

Mimea imepandwa kwa mfumo wa kisasa wa hydroponics ikiwa na mimea iliyopangwa katika ngazi tatu tofauti. Mabomba ya PVC yamepangwa kwa uangalifu yakitumika kama muundo wa kusaidia mimea. Kila ngazi ina mimea inayostawi vizuri.

Hili ni shamba kubwa la kisasa, ambapo mimea inaonekana lettuce imepandwa kwa kutumia mfumo wa haidroponiki. Mimea imepangwa kwa mistari mirefu ndani ya mabomba. chini ya muundo wa paa, unaoruhusu mwanga kupenya.

Shamba hili dogo linaonyesha mimea mbalimbali baadhi ikiwa imepandwa kwenye sufuria nyeusi huku mengine ikiwa imepandwa moja kwa moja kwenye udongo wenye rangi ya kijani. Udongo unaonekana kuwa na maji mengi au umefunikwa na koga ya kijani. Kuna majani makubwa yenye mashimo kuashiria labda yamekuliwa na wadudu.

Huu ni utaratibu wa ukuzaji wa mimea bila kutumia udongo. Mimea hii midogo ambayo huenda ni saladi au mboga nyingine za majani, imewekwa kwenye vyombo vyeupe vilivyoelea juu ya maji. Vyombo hivi vimewekwa juu ya makasha mekundu na kuna mirija inayoonekana ikisambaza maji yenye virutubisho kwenye mizizi ya mimea. Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo unaookoa maji na nafasi.

Mwanaume mweusi anaonekana akiwa ndani ya chafu kubwa, anashikilia trei iliyo jaa miche midogo midogo yenye majani mebamba. Nyuma yake kuna safu ndefu za mimea mingine ya kijani iliyo pandwa ikionyesha bustani kubwa. Juu yake kuna fremu za chafu na nje kuna gari jeupe na miti.

Hii ni ndani ya chafu kubwa au mfumo wa kilimo cha maji. Mimea ya mboga kama vile saladi inalimwa kwa kutumia maji badala ya udongo. Mimea hiyo imepandwa kwenye mabomba meupe au mifumo ya mfereji na mizizi yake imelowa kwenye maji yenye virutubisho. Safu ndefu za mimea zinaonekana zikielekea nyuma zikionyesha kilimo chenye ufanisi na cha kisasa.

Hili ni shamba la kisasa la hydroponics ambapo mimea ya saladi au mboga nyingine za majani zinakua katika mabomba meupe. Mabomba haya yamepangwa kwa mistari mirefu na mimea ina majani mabichi yenye afya, ikionyesha mfumo mzuri wa kilimo bila udongo.

Katika shamba labda ndani ya green house , watu wawili wamevaa bluu na wanainamia kuvuna mazao moja amevaa glavu za kijani, wote wawili wanaweka mazao yao kwenye makredi mekundu yaliopo jini yao. Inaonekana ni kazi ya kilimo.

Ng'ombe kadhaa weusi na weupe wamejipanga katika kwenye zizi. Wanatazama mbele, huku baadhi wakionekana kula kutoka kwenye vyombo viliyo mbele yao. Zizi linaonekana kua safi na limejengwa vizuri, likionyesha mazingira bora ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa.

Hili ni banda refu la kuku lililojaa maelfu ya kuku weupe, safu za chakula na maji zinaonekana zikipitia banda. Hii ni taswira ya ufugaji wa kuku wa kisasa unaofanywa kwa kiwango kikubwa.

Hili ni shamba kubwa la mimea. Linaonekana kua ndani ya chafu kubwa. Mimea hio ni michanga na ina majani mabichi. Muundo wa chafu unaonekana ukitengenezwa kwa chuma na kufunikwa kwa wavu. Mwanga wa jua unaonekana ukiingia kutoka upande wa kushoto.

Kundi kubwa la vifaranga wenye rangi tofauti wakiwa wametapakaa kwenye sakafu iliyojaa maranda. Kati yao, kuna vyombo vyeupe vya maji na vyakula. Hii inaonyesha shamba la kuku lenye vifaranga wengi wakikuzwa.

Shamba kubwa la migomba linaonekana ambapo migomba mingi imezaa ndizi bado mbichi. Makundi ya ndizi yanaonekana yakining'inia kutoka kwenye miti. Kuna njia katikati ya migomba ikipendekeza kuwa shamba hili linaendelezwa vizuri na linatunzwa.

Hili ni shamba kubwa la nyanya ndani ya chafu, ambapo mimea ya nyanya imepangwa kwa safu ndefu. Nyanya nyingi bado ni mbichi, huku chache zikiwa zimeiva. Udongo unaonekana ukiwa umeandaliwa vizuri na kuna njia katikati ya safu za mimea. Hii inaashiria kilimo cha kisasa cha nyanya, pengine kwa lengo la kuzalisha makubwa.

Hii ni bustani kubwa ya mimea. Inaonekana kuwa na kabichi iliyopandwa kwa safu nadhifu. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na mimea ina majani makubwa ya kijani kibichi. Kuna njia nyembemba za udongo zinazotenganisha safu za mimea zikionyesha mpangilio mzuri wa shamba. Mwangaza wa jua unaonekana kupiga mimea ukipa bustani uhai.

Hili ni eneo lenye vifaranga wengi. Wametawanyika kwenye sakafu iliyofunikwa na matandazo ya kahawia. Vifaranga hawa wote wana rangi nyeupe njano na wanaonekana wachanga.

Hao ni ng'ombe wengi weusi na weupe wakiwa wamejipanga kwenye vituo vya kukamua maziwa ndani ya banda la kisasa. Kila ng'ombe amefungwa kwenye fremu ya chuma na vichwa vyao vimeingia kwenye sehemu za kulia chakula. Sakafu inaonekana kuwa na unyevunyevu na kuna mifumo ya mabomba na vifaa vingine juu kuashiria shughuli za kukamua ng'ombe kutumia mashine.

Hili ni shamba kubwa na limejaa mimea ya kabichi iliyopandwa kwa mistari mirefu na iliyopangika vizuri. Udongo una rangi ya kahawia nyekundu na majani ya kabichi yana rangi ya kijani kibichi. Kwa umbali kuna miti na miundo mingine, ikionyesha mazingira ya kilimo.

Hili ni shamba kubwa la mananasi, yaliyopandwa vizuri yakiwa na majani marefu ya kijani kibichi na matunda ya mananasi yaliyoiva au karibu kuiva yakiwa yameangaza juu ya mimea. Shamba hilo linaonekana kupanuka mbali sana na milima midogo au vilima vikiwa mandhari ya nyuma chini ya anga la buluu lenye mawingu kidogo. Inaonyesha mandhari ya kilimo cha mananasi.

Hili ni banda la kuku. Ndani yake kuna mejja yenye vifaranga wadogo walioko sakafuni. Mstari mrefu wa wakiwlisha vifaranga hao ukiwa na vikombe vidogo vyekundu unaonekana katikati ya banda, ukielekea mwisho wake. Mlango wa banda unaonekana kwa umbali.

Mashamba haya yana mfumo wa umwagiliaji wa matone, morija ya maji imewekwa kwenye mistari minne kwenye udongo uliotayarishwa tayari kwa kupanda. Mfumo huu husaidia kwa kuhifadhi maji na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha.

Maeneo ya bustani yamepangwa kwa mistari mirefu yakionyesha mimea michanga ya kijani kibichi ikiota kwenye udongo wenye rutuba. Mimea hiyo inamwagiliwa kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani . Maji yanatoka polepole kutoka kwenye bomba jeusi, yakiwafikia moja kwa moja mimea midogo iliyopandwa kwenye udongo. Mfumo huu unasaidia kuhifadhi maji na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha kukua vizuri.

Safu ndefu za mimea michanga inayoonekana ikikua kwenye udongo mwekundu .Mimea hiyo imepangwa vizuri katika mistari iliyonyooka. Inaonekana kuna mifumo ya umwangiliaji wa matone iliyowekwa kando ya safu ikionyesha kuwa shamba hili inaendelezwa.

Hili ni eneo la shamba lililoandaliwa kwa ajili ya kilimo likiwa na mistari ya umwagiliaji wa matone iliyowekwa juu ya udongo. Udongo unaonekana kuwa umelelewa kidogo kuunda matuta ya au mistari ya kupanda. Nyuma ya shamba kuna miti mingi mirefu ikionyesha kuwa eneo hilo lina misitu au mimea mingine ya asili karibu inayoashiria maandalizi ya kuanza kilimo pengine kwa matumizi ya umwagiliaji.

Hili ni shamba lenye udongo mwekundu. Lina mfumo wa umwagiliaji wa matone ulioandaliwa kwa kilimo. Mabomba mweusi yamepangwa kwa mistari yakiongozwa na kiunganishi cha mabomba na valve nyekundu. Mandhari ina miti.

Hili ni shamba kubwa la kilimo lenye mimea midogo michanga iliyopandwa katika mistari iliyonyooka. Udongo ni mweusi na unaonekana nyevu nyevu na kuna mfumo wa umwagiliaji ya matone yenye mirija nyeusi na kijani iliyolala ardhini, ikionyesha kuwa shamba linaweza kuwa linamwagiliwa. Kwa mbali, kuna safu ya miti na anga yenye mawingu.

Shamba hili linaonyesha mimea michanga iliyopandwa kwa mistari mirefu, na udongo unaonekana kuwa na unyevu. Pia kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa, na mabomba meusi yanakwenda sambamba na mistari ya mimea kuhakikisha maji yanawafikia moja kwa moja.

Shamba hili linaonyesha mistari ya mimea midogo iliyopandwa kwenye udongo wenye rutuba. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana kama mabomba, madogo meusi na meupe. Umewekwa kando ya mistari ya mimea ukitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi. Mimea ya kibichi au inayofanana inaonekana ikikua kando ya njia.

Hili ni shamba kubwa la mazao yanayokua, yakiwa yamepangwa kwa safu ndefu. Kati ya safu za mimea kuna mfumo wa umwagiliaji, unaonekana kama mfumo wa bomba jeupe linalopita katikati na kutoa maji yakimwagilia udongo na mimea. Udongo unaonekana kuwa unaloa maji vizuri. Hii inaashiria kilimo chenye tija kinachotumia mfumo wa umwagiliaji kusaidia ukuaji wa mazao katika eneo kubwa.

Kunayo mimea michanga ikichipuka kwenye udongo wenye unyevu unyevu huku ukiwa bomba jeusi la kumwagilia kwa matone likipita karibu nao. Tone la maji au kofia nyekundu ya matone inaonekana kwenye bomba ikisisitiza mfumo wa kumwagilia unaohifadhi maji. Mwangaza wa jua unaonekana kuangaza sehemu ya udongo na mimea ikionyesha mazingira ya kilimo.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo tone la maji linadondoka kutoka kwenye bomba jeusi kuenda kwenye udongo. Karibu na tone hilo, kuna mmea mdogo wenye majani ya kijani na udongo unaonekana kuwa mkavu kiasi.

Hii ni sehemu ya ardhi iliyolimwa na kuotesha mimea michache midogo. Pengine miche mipya au mimea iliyoanza kuchipua. Karibu na ardhi hiyo kuna miti miwili midogo au magongo yaliyolala chini, yakionyesha mazingira ya bustani au shamba. Nyuma kuna majani mabichi yanaonekana yakiwa yamevumba. Yakiongeza uhai kwenye manthari.

Inaonekana kuwa ni shamba kubwa linalomwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji. Upande wa kushoto kuna mimea mingi yenye majani mabichi na maua meupe, huenda ni viazi. Eneo hilo limepangwa kwa ustadi. Katikati kuna udongo mwekundu ulio na unyevu wa maji na kuna mabomba marefu ya umwagiliaji yaliyowekwa kandokando ya mistari ya mimea. Shambani kuna mashine kubwa za umwagiliaji zinazotoa maji, zikionyesha matumizi ya teknolojia katika kilimo.

Hili ni shamba lenye mimea michanga iliopandwa katika mistari iliyonyooka kwenye udongo mwekundu. Kuna bomba refu la umwagiiliaji likipita katikati ya mistari miwili ya mimea, ikionyesha mfumo wa umwagilaji wa matone au sawa na huo. Sehemu zingine za shamba zinaonekana kuwa na mimea mikubwa zaidi au nyasi pembeni. Inaonyesha eneo la kilimo linaloonyesha kupandwa kwa umakini.

Ikiwa na bustani ndogo iliyo pangiliwa vizuri, inaonyesha vitanda vya mimea midogo iliyo pandwa kwenye udongo wenye rotuba. Kuna mifumo ya umwagiliaji wa matone iliyo wekwa kando ya mistari ya mimea ikipendekeza matumizi bora ya maji. Baadhi ya maeneo yamefunikwa na vitambaa vyeupe labda kwa ajili ya kudhibiti magugu au kuhifadhi unyevu.

Hili ni shamba lililolimwa kwa uangalifu, lenye mistari mirefu ya mimea midogo, labda pilipili hoho au mboga nyingine. Kila mstari wa mmea una bomba jeusi la umwagiliaji la matone, likionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji. Udongo unaonekana kuwa wenye rotuba na umeandaliwa vizuri kwa ajili ya kilimo.

Shamba kubwa linaonekana likiwa na mistari mirefu ya mimea midogo iliyopandwa kwa mpangilio. Udongo ni mwekundu, umetayarishwa vizuri kwa kilimo. Nyuma kuna miti mirefu na mimea mingine ya kijani. Mabomba meusi chini yanaashiria mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Hili ni shamba ndogo lililolimwa likwa na mimea michanga iliopadwa katika mistari miwili sambamba. Nyuma ya mimea hiyo kuna uwa uliyotegenezwa kwa fito au vijiti vilivyofugwa pamoja. Katikati ya uwa huo kuna doo nyekundu iliyoninginia inaonekana kutumika kwa umwagiliaji au kukusanya maji. Mazingira inaonyesha kazi ya kilimo katika bustani au shamba ndogo.